Katika masomo ya kidijitali ambayo hii kusoma . Kompyuta ya mkono imewekelewa juu ya meza. Dirisha imejengwa. Miti ya rangi kijani kibichi.

Katika masomo ya kidijitali ama e-kusoma, mwanafunzi huyu ameketi kwenye kiti akisoma kutumia kompyuta ya mkono. Kitabu na penseli ziko juu ya meza.

Katika elimu ya kidijitali ama e-kusoma , wanatumia kompyuta ya mkono. Karatasi, simu, na kalamu zimewekelewa juu ya meza.

Katika masomo ya kidijitali ambayo ni E kusoma. Mwanafunzi ameketi chini na anatumia Komputa ya mkono, kalamu, kitabu ,kikombe na mauwa ya kijani kibichi ziko juu ya meza.

Katika elimu ya kidijitali ambayo ni e-kusoma. Mwalimu anafundisha kwa kutumia kompyuta ya kidijitali. Kalamu na kitabu zimewekelewa juu ya meza.

Katika shule ya kidijitali, kuna penseli, simu, kikombe cheupe, maua ya kijani kibichi ambazo zimewekelewa juu ya meza.

Elimu ya kidijitali ambayo ni E-kusoma. Mwalimu ameketi akiwafunza wanafunzi kwa kutumia kompyuta ya mkono ambayo amewekelea juu ya meza.

Katika masomo ya kidijitali ambayo ni e-kusoma. Wanatumia kompyuta ya mkono ambayo imewekelewa juu ya meza. Kuna vitabu, kikombe, karatasi na maua ya rangi kijani kibichi.

Katika masomo ya kidijitali, wanafunzi wameketi chini kwenye kiti. Wanasoma wakitumia kompyurta ya mkono ambayo wamewekelea juu ya meza.

Katika masomo ya kidijitali, mwanafunzi ameketi kwenye kiti. Ameshika kalamu akiandika. Anatumia kompyuta ya mkono kusoma. Vitabu viko juu ya meza.

Katika masomo ya kidijitali, mwanafunzi anatumia kompyuta ya mkono, ameshika kalamu akiandika, kitabu kiko juu ya meza.

Katika masomo ya kidijitali watu wako darasani ili kupata elimu ya kidijitali ambayo ni e-kusoma . Wanatumia kompyuta za mkono ambazo zimewekelewa juu ya meza.

Katika masomo ya kidijitali ambayo ni hii kusoma. Wanafunzi hawa wanatumia kompyuta ya mkono. Makaratasi yamewekelewa juu ya meza.

Katika masomo ya kidigitali kama e-kusoma. Mwanafunzi ameketi kwenye kiti anatumia kompyuta ya mkono kuandika. Kalamu, miwani, kitabu na kikombe viko juu ya meza.

Katika masomo ya kidijitali ambayo ni kusoma, mwanafunzi anatumia kompyuta ya mkono ambapo anabonyeza kwa vidole ili kuandika. Vitabu, kalamu, viko juu ya meza.

Watu wamo ndani ya chumba cha elimu, ambapo wako katika masomo ya kidigitali. Wanayotumia kompyuta ya mkono.

Masomo ya kidijitali... Mtu ameketi chini. Kompyuta za mkono, kalamu na vitabu ziko juu ya meza. Zingine zimepangwa kwenye rafu.

Masomo ya kidijitali ambayo ni kusoma. Mwanaume ameketi chini anatumia kompyuta ya mkono. Ameshika kalamu. Vitabu vimepangwa kwenye rafu na zingine zimewekelewa juu ya meza.

Mwalimu anafunza kwenye komputa ya mkono ambayo ni masomo ya kidijitali i kusoma, imewekelewa juu ya meza maua ya rangi kijani kibichi.

Katika masomo ya kidijitali, mwanafunzi anasoma kwa kutumia kompyuta ya mkono, ameketi kwenye kiti na ameshika karatasi kwa mkono, kalamu ziko juu ya meza.

Wanafunzi watatu katika elimu ya dijitali wanasoma wakitumia kompyuta ya mkono ambayo wamewekelea juu ya meza. Ubao wa kuandikia maumbo tofauti kama vile duara, mstatili na pembetatu.

Watoto wako darasani na wameketi kwenye viti. Wanasoma kwa kutumia kompyuta nyeusi ambapo ni moja wapo ya masomo ya dijitali.

Kompyuta ya mkono ambayo hutumika kwenye masomo ya dijitali. Mwanafunzi ameketi chini kwenye kiti ili tayari kuandika na kusoma.

Watu watatu wameketi kwa kiti, wakisoma masomo ya kidigitari ambayo ni kusoma wanatumia kompyuta na wameiwekelea juu ya meza.

Katika soko la kidijitali kuna aina nyingi za mafunzo kama vile kusoma kwa kutumia simu, masomo ya biashara na taarifa za mafunzo.

Kompyuta, kalamu za rangi, vitabu, simu, kikombe, lens ,mwalimu na wanafunzi.

Kijana ameketi chini kwa kiti. Amevaa spika ya maskioni kwenye kichwa akiwa katika masomo ya kidijitali akitumia kompyuta ya mkono. Vitabu viko juu ya meza.

Mwalimu wa elimu ya dijitali, anafunza kwa kutumia kompyuta ya mkono. Mwanafunzi ameshika kalamu, akiandika kwenye kitabu, ambacho amewekelea juu ya meza.

Mafunzo ya dijitari ya kompyuta, ambapo mwanafunzi anaandika kwenye kitabu. Kalamu zimewekwa ndani ya mkebe na kuekelewa juu ya meza.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wameketi wameshika kompyuta ya mkono. Kuna kiti, meza, kikombe na vitabu vya rangi ya kahawia na buluu.

Kompyuta ya mkono ina maandishi, e - kujifunza, ambayo ni masomo, ya kidijitali. Kikombe cha kahawa kiko juu ya meza, ya rangi ya njano.

Katika chumba cha masomo, kuna viti ambapo kimoja ni cheupe na kimetengenezwa kwa chuma njia nyeusi na kuna televisheni.

Katika chumba cha kulala cha wanafunzi kuna vitanda sita ambavyo vimetengenezwa kwa mbao. Vimetandikwa shuka nyeupe na nyeusi, dirisha imejengwa kwa chuma na vioo.

Nyumba ya masomo, ambayo imejengwa, ikapakwa rangi ya bluu na nyeupe. Kuna viti na meza ambazo zimetengenezwa kwa mbao.

Katika chumba cha masomo vitabu vingi vya rangi tafauti vimepangwa kwenye rafu, watu wamesimama na mwingine ameketi.

Katika chumba cha masomo viti vya rangi nyeusi vimepangwa. Meza ambayo imetengenezwa kwa mbao ya kahawia kuna televisheni.

Katika chumba cha kulala, kitanda kimetandikwa shuka ya bluu, nyeupe, na nueusi. Mlango umefungwa.

Katika chumba cha wanafunzi cha kulala, kuna vitanda sita ambavyo vimetengenezwa kwa mbao. Vimetandikwa shuka nyeupe. Dirisha ni ya vioo.

Wanafunzi hawa wamesimama katika uwanja wa michezo. Wamevaa nguo nyekundu, nyeupe na nyeusi.

Katika chumba hiki cha masomo, viti vingi vimepangwa. Nyumba ya ghorofa imejengwa. Imepakwa rangi nyeupe. Milango ya kahaiwa.

Katika chumba cha wanafunzi cha kulala kina vitanda vinne ambavyo vimetengenezwa kwa mbao, vimetandikwa shuka nyeupe na bluu, Dirisha ni ya vioo.

Katika chumba cha wanafunzi cha kujisomea. Kuna meza ambazo zimetengenezwa kwa mbao na chuma. Viti vya plastiki, vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu.

Katika chumba cha kulala cha wanafunzi kuna vitanda viwili ambavyo vimetengenezwa Kwa chuma. Vimetandikwa shuka nyeupe, blanketi za rangi ya mzee zimewekelewa juu. Dirisha ya vioo, kuna meza na kiti.

Nyumba ya malazi ya wanafunzi ina vitanda viwili ambavyo vimetengenezwa kwa chuma. Vimetandikwa shuka ya rangi ya kahawia, nyeupe na kijani kibichi. Dirisha ni ya vioo.

Katika chumba cha masomo kuna viti, meza, kitanda ambacho kimetandikwa shuka ya bluu na nyeupe, mlango wa rangi ya kijivu.

Katika chumba cha malazi cha wanafunzi kuna vitanda vinne ambavyo vimetegenezwa kwa chuma. Vimetadikwa shuka nyeupe na zambarau dirisha ya vioo, meza ya bao rangi ya kahawia.

Katika chumba cha wanafunzi cha kulala, kuna vitanda vinne ambavyo vimetengenezwa kwa mbao. Vimetandikwa shuka nyeupe na nyeusi, meza kahawia na pazia za rangi ya waridi.

Wanafunzi wameketi kwenye viti darasani. Mwalimu anawafunza ubaoni, vitabu viko juu ya meza ya kahawia, ukuta rangi nyeupe.

Watoto wako darasani. Wameketi wakisoma na kompyuta ambazo zimewekelewa juu ya meza, viti rangi nyeusi, mwalimu amesimama.

Meza, viti, watu wawili wameketi, mwanamke na mwanaume wamevaa barakoa. Rafu ambazo zimetengenezwa kwa mbao na chuma za kupanga vitabu.

Katika darasa hili kuna ubao mweusi, meza na viti ambavyo vimetengenezwa kwa chuma na mbao rangi ya kahawia.

Wachezaji wa mpira wa kikapu ambapo mmoja wao ameushika mkononi mwake, watazamaji wamefurika miongoni mwao kuna waliosimama na wengine kuketi kwenye viti.

Vitanda vinne ambavyo vimetengenezwa kwa mbao. Hutumika na watoto katika shule la bweni, neti na ukuta rangi nyeupe, meza ya buluu.

Vitanda viwili ambavyo vimetengezwa kwa mbao, vimetandikwa shuka na neti nyeupe. Sakafu ya kijani kibichi.

Vitanda viwili vilivyo tengenezwa kwa chuma na mbao, godoro mbili zenye rangi ya zambarau, ngazi ya kupanda katika kitanda cha juu, kiti kimoja na meza.

Katika nyumba ya elimu, ambayo imepakwa rangi ya njano na nyeupe. Milango imetengenezwa kwa mbao. Viti nyingi za njano zimepangwa ndani.

Watu wengi wake kwa waume, wako katika mkutano na wameketi kwenye viti vyeusi. Chupa za maji zimewekelewa juu ya meza za rangi ya kahawia. Mlango umetengenezwa kwa mbao.

Watoto wameketi kwenye viti vyeupe. Wanasoma kwa kutumia kompyuta, ambayo ni masomo ya kidijitali. Kibodi na kipanya ziko juu ya meza.

Katika masomo ya sekondari, mwanafunzi ambaye anasoma amesimama juu ya mawe. Miti ya rangi kijani kibichi. Nyasi ambayo imenyauka.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wasichana kwa wavulana wako katika mafunzo mlima Longonoti miti ya kijani kibichi na mchanga wenye madini.

Katika elimu ya mahitaji maalum, mwalimu anamfunza mwanafunzi ambaye ana shida ya kuona. Anatumia mikono ambapo vidole vyake vinatumika kutambua nambari.

Katika elimu ya mahitaji maalum, watoto wameketi kwenye viti. Vitu vyao wa kuchezea vimewekelewa juu ya meza.

Katika elimu ya mahitaji maalum, wanafunzi hawa wanasoma kwa kutumia vifaa vya microscope . Mwalimu amesimama ili kuwafundisha. Kijana ambaye amevaa tishati ya njano anapendwa.

Katika elimu ya mahitaji maalum, mwalimu anamfunza mwanafunzi masomo ya kidijitali, ambapo wamewekelea kompyuta ya mkono juu ya meza.

Katika elimu ya mahitaji maalumu. Mwalimu na mwanafunzi wamesimama. Wanaandika kwenye ubao ambapo anamfunza hesabati.

Katika elimu ya mahitaji maalum, mwalimu anamfunza mtoto mwenye lugha ya ishara. Wameketi kwa viti vya rangi nyeupe. Kalamu, kitabu zimewekwa juu ya meza.

Katika elimu ya mahitaji maalum mwanafunzi ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mwalimu ameshika kitabu ili kumfunza.

Watu wa elimu na mahitaji maalumu wameketi. Mmoja amekalia kiti cha magurudumu. Wanaandika kwa kutumia kalamu na vitabu . Kompyuta iko juu ya meza.

Katika elimu ya mahitaji maalum, Mwalimu anamfunza mwanafunzi, kwa kutumia komputa ya mkono. Wameketi chini, vitabu viko juu ya meza.

Katika elimu ya mahitaji maalumu, mwanafunzi anatumia mikono ili vidole vyake kutambua nambari, aweze kusoma.

Katika masomo ya mahitaji maalum, mwalimu amesimama ili kumfunza mtoto wa lugha ya ishara irabu kwa kutumia mkono. Kuna bodi ya kuandikia na meza.

Katika masomo ya mahitaji maalum mwanafunzi ameshika komputa ya mkono mwalimu anamfunza, vifaa vya kusoma viko juu ya meza.

Katika masomo ya mahitaji maalum , mwanafunzi ambaye ni kipofu anasoma kwa kutumia vidole vyake ili kutambua nambari. Vitabu vimewekwa kwenye rafu.

Katika elimu ya mahitaji maalum mwalimu anamfunza mtoto kazi ya useremala ambapo anapaka rangi. Watu wamesimama. Miti ya kijani kibichi.

Katika masomo ya mahitaji maalum , mwanafunzi ameketi kwenye kiti cha magurudumu na ametabasamu. Amewekelea kitabu juu.

Katika elimu ya mahitaji maalum. Mwanafunzi anafunzwa na mwalimu lugha ya ishara. Kitabu kiko juu ya meza.

Wanafunzi wako darasani. Mmoja amekalia kiti cha magurudumu ambacho kimetengenezwa kwa chuma ambaye ni wa elimu ya mahitaji maalum.

Wanafunzi wawili kijana na msichana wako darasani wameketi ambao ni wa elimu ya mahitaji maalum wamevaa nguo za kijani, ubao wa kuandikia rangi nyeusi.

Wanafunzi wawili kijana na msichana wameketi kwenye viti. Kitabu na simu zimewekelewa juu ya meza. Mwalimu amevaa nguo ya bluu, ndoo ya rangi kijani.

Mwalimu ambaye amevaa miwani na saa mkononi anafunza mtoto mwenye elimu ya mahitaji maalum kuhesabu. Nambari ya kwanza hadi ishirini zimeandikwa kwenye ubao.

Watu watano wamo jikoni, mzee mmoja ameketi kwenye kiti, anakatakata tango. Kuna nyanya, kabeji, hoho na vitunguu. Pia kuna bakuli, visu juu ya meza.

Mwalimu ameshika kitabu cha rangi ya njano. Akawekelea juu ya meza, ili kuonyesha mwanafunzi ambaye amefurahi sana, picha ya mnyama imechorwa ukutani.

Katika elimu ya mahitaji maalum mwanafunzi ana kitabu mezani ambapo anatumia vidole viwili kusoma ili kutambua nambari au maandishi.

Mwalimu anafunza watoto wenye elimu ya mahitaji maalum ambao wameketi kwenye viti. Mmoja wao amesimama, mifuko imepachikwa kwenye ukuta.

Mwalimu anamfunza mtoto mwenye elimu ya mahitaji maalum ambayo ni lugha ya ishara na wameketi kwenye viti. Kitabu na kompyuta ya mkono ziko juu ya meza.

Mwalimu wa elimu ya mahitaji maalum anafundisha. Mwanafunzi ameshika kalamu kwa mkono akiandika. Penseli na kitabu ziko juu ya meza.

Wanafunzi hawa ni wa elimu ya mahitaji maalum. Wamelala chini. Mmoja anatumia mdomo kuandika na mwingine pia kuchukua kitabu. Kuna kiti, mkeka ambao wamelalia.

Kijana wa elimu ya mahitaji maalum ameketi kwenye kiti ya magurudumu. Ameshika kalamu tayari kuandika kwenye kitabu. Kompyuta ya mkono imwekekelewa juu ya meza.

Mwalimu anamfunza mtoto mwenye elimu ya mahitaji maalumu. Kitabu kiko juu ya meza. Amemshika mkono ili kumwelekeza kwa kutumia vidole vyake.

Walimu na wanafunzi wa elimu ya mahitaji maalum wameketi. Viazi, nyanya na kabeji ziko juu ya meza. Mifuko imepangwa kwenye ukuta.

Mwalimu anamfunza kijana ambaye ni wa elimu ya mahitaji maalum. Amevaa tisheti ya njano. Kompyuta ya mkono na kitabu ziko juu ya meza.